Masai Herbal Clinic, pata tiba kwa za asili kwa asilimia ndani na nje ya Tanzania nunua sasa kwa bei nafuu. For more information piga 0788177071.

Mtoto mdogo anapata chanjo yake ya miezi mitatu, chanjo ya Polio inayo mkinga na maradhi mengi mbalimbali ya kitoto. Na mtoto huyu ataweza kuwa ataimarika zaidi.